Ndani ya chumba ambapo zinapatikana huduma za kinywa, mgonjwa amelala kitandani. Huku daktari ameingiza vyuma viwili ndani ya mdomo wake, hili kuweza kuling'oa jino ambalo limepata ugonjwa tayari.

Ndani ya chumba maalum kwa ajili ya matibabu ya kinywa mgonjwa, amelazwa kitandani huku madaktari wawili wamesimama wameingiza vifaa ndani ya mdomo wake ili kuendelea kumchunguza na hatimaye kuligundua tatizo lake.

Mama akiwa na mtoto wake wamevaa nguo sare, mikononi wameshika miswaki, akiendelea kumfundisha mwanae namna nzuri ya kusafisha kinywa ili akue akiwa na meno masafi yenye afya na ya ubora zaidi.

Ndani ya chumba ambacho hutolewa matibabu ya kinywa mngonjwa amelala katikati ya madaktari wawili, huku mmoja anamulika tochi huku mwengine ameingiza vifaa ndani ya mdomo wake wakiendelea kumpima na kumchunguza zaidi.

Madaktari wawili wakiwa ndani ya chumba ambacho hutolewa matibabu hasa ya meno, wakiwa wamemlaza mgonjwa kitandani. Wameingiza vifaa maalum ndani ya kinywa chake, wakiendelea kumpima ili kuligundua tatizo lake na kumpatia huduma.

Watunza mazingira wakihakikisha wanafanya kazi yao kwa ubora na umakini wa hali ya juu, ukoka wameweka vizuri kwa usafi na fensi imepangiliwa vizuri, mandhari ikiwa nzuri na inayovutia kila anaepita.

Majani yaliyokauka ambayo yamepukutika toka kwenye miti, yamekusanywa na sasa yanachomwa katikati ya shamba, huku yakiutoa moshi unaoenea maeneo ambayo wanaishi watu na kuhatarisha afya zao.

Nje ya jengo la hospitali barazani kimesimamishwa kitanda maalumu, kikisubiria wale wagonjwa wa dharura wanaoletwa ili kuwapandisha na kuwakimbiza wodini waweze kuhudumiwa.

Nje ya hospitali wamesimama na kukaa watu mbalimbali, ambao wamefika kuona wagonjwa au kuhudumiwa. Huku pembeni yakiwa yameegeshwa magari maalumu ambayo huwa yakitumika wakati wa dharura.

Ndani ya chumba ambacho hufanyika upasuaji mbalimbali, mkubwa na mdogo, madaktari wakiwa wamevalia mavazi yao maalum, sasa wanajiandaa, ili kuanza shughuli ya kumuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani.

Dada aliye mrembo na mzuri wa sura, amesimama huku amevalia koti la udakitari; amefunga mikono yake akitabasamu vizuri, kuashiria amekuwa na siku nzuri yenye mafanikio tele.

Mwanaume mtanashati amesimama, imara huku amevalia mavazi ya udaktari na kukunja mikono yake ambae ameiweka nyuma kwenye mfuko wa shati ameweka kalamu, ambayo huitumia kuandika mambo mbalimbali pale ambapo ana kutana na wagonjwa.

Ndani ya chumba ambacho hushughulika na magonjwa hasa ya meno, dada ambaye ni mgonjwa ameketi, huku daktari ameingiza vifaa ndani ya kinywa chake akiendelea kumkagua ili kuligundua tatizo lake na kumpatia huduma.

Ndani ya chumba ambacho zinahifadhiwa dawa tofauti tofauti hospitalini, Mhudumu akiwa anayasoma maelezo ya kina yaliyo andikwa na daktari ili ajue nizipi za kumpatia mgonjwa aliye simama dirishani.

Timu ya madaktari wa magonjwa tofautitofauti wakiwa wamekita kambi yao kwenye makazi ya watu, wakiendelea kuwachunguza na kuwapatia matibabu, huku kijana mdogo ambaye ni daktari ameushika mkono wa mama mtu mzima, ili kuendelea kumfanyia vipimo.

Vijana wa kiume na wa kike wakirukaruka na kucheza ili kuhakikisha wanakua na afya nzuri, na akili ambayo inafanya kazi wakati wote usiku na mchana.

Ndani ya wodi ya watoto, mama baada ya kujifunguwa kichanga chake, mumewe amefika na kumbeba huku akimtazama na kuufurahia ujio wake hapa duniani. Wakijianda kwa safari ya kurudi nyumbani.

Hospitalini ndani ya chumba maalumu kinachohusika na watoto, madaktari wawili baada ya mama kujifungua wamewaingiza ili kuwafanyia vipimo na uchuguzi zaidi, ili kugundua kama hawana tatizo ili waweze kuwaruhusu kwenda nyumbani.

Ndani ya chumba ambacho hutoa matibabu hasa ya meno, mgonjwa amelazwa kitandani, huku madaktari wawili waliovalia barakoa na mavazi ya kazi, kwa umakini wa hali ya juu wakiendelea kumchunguza na kuingiza vifaa maalumu ndani ya kinywa chake.

Sehemu ambayo inayojihusisha hasa na watoto, wamekusanyika wakina mama wengi waliowabeba, huku mhudumu wa afya akiendelea kupita msitari mmoja baada ya mwingine ili kuwapatia huduma mbalimbali.

Mhudumu wa afya akiwa kwenye chumba kinachotunza watoto peke yake, akiwaangalia kwa umakini wakati ambao waligundulika wana changamoto mbalimbali, hivyo kuwafanya kutengwa mbali na mama zao.

Wahudumu wa afya ambao wanatembea mtaa kwa mtaa, huku wakiendelea kuwapatia watoto wadogo chanjo inayowasaidia kuwakinga na maradhi tofautitofauti, hasa yale yanayoweza kuwaletea ulemavu wa kudumu.

Timu ya wahudumu wa afya kutoka mjini, wamekita kambi yao katikati ya kijiji wakiendelea kuwapatia wanannchi elimu, chanjo pamoja na matibabu ya magonjwa mbalimbali, sehemu ambayo hakuna huduma yoyote ya hospitali.

Wahudumu wa afya ambao wamekita kambi yao katikati ya makazi ya watu pembezoni mwa mji wakiendelea na shughuli ya kuwapatia watoto chanjo, ambayo huwakinga na magonjwa kama vile surua yanayosababisha ulemavu wa kudumu.

Dawa mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia miti shamba, zimewekwa kwenye vifungashio vya plastiki vyenye maandishi yanayomtaka mtumiaji asome kwa makini ili kujiepusha na madhara yoyote hanayoweza kujitokeza kwa kujizidishia dozi.

Mimea ya majani ambayo imechumwa shambani, kikawaida inatumika kama dawa ya asili unayoweza kuitafuna au kuichemsha kwenye maji na kunywa, ili kutibu magonjwa mbalimbali kama ya tumbo kujaa gesi.

Tembe za dawa zilizotengenezwa kwa kutumia miti shamba tofautitofauti, tayari kwa wateja wote ambao wanasumbuliwa na maradhi hasa yaliyoshindikana kupona hospitalini, na wanashauriwa kutumia kulingana na maelekezo ya mtengenezaji.

Mti ambao pia hunajulikana kama maua ya kondeni, ambao kiuhalisia unatumika kutengenezea dawa ya asili, ukiwa umekua na kumea vizuri, tayari kwa kuchumwa na kutumika.

Kitunguu maji pamoja na limao ambavyo, hutumika kutengenezea dawa ya asili yenye kutibu magonjwa mbalimbali hasa yale ya gesi inayojaa tumboni.